Chumba hiki cha faya kinapendeza. Kina wagonjwa wengi waliokaa kwenye viti maalum tayari kushughulikiwa na wahudumu wa afya. Wanadungwa sindano na kupewa huduma wanazozihitaji.

Mhudumu wa afya awa kupambana na mabadaliko ya hali ya anga amevalia mavazi maalum na kuvalia mkoba wake wa kazi. Vazi lake ni la rangi ya manjano na anatembea kuenda kutafuta wateja.

Wahudumu wawili wa kiafya mwanamke na mwanamume wamevaa mavazi maalum ya kazi, wamevalia barakoa za rangi ya samawati, glavu nyeupe na wanashughulikia mgonjwa aliyelala katikati yao.

Watu wawili, mgonjwa na daktari. Daktari amevaa mavazi maalum ya kazi na glovu nyeupe. Ameshika kifaa maalum kumuelekezea mgonjwa mdomoni, kuangalia tatizo linalomsumbua la jino.

Sehemu hii inauzwa dawa za kiasili, dawa zimepangwa Kwa laini moja ndefu Kwa chupa tofauti tofauti na za rangi tofauti tofauti.

Chupa ya glasi ya rangi ya udongo ina jalada la rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, manjano, kijani kibichi na rangi zingine ina maandishi Gucci.

Daktari wa kutibu meno, amevaa mavazi maalum ya kazi yaje kama vile, barakoa ya kisamawati, glovu nyeupe, na koti maalum. Anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa mbele yake, shughuli ya kutibu meno.

Mhudumu wa afya mwanamke amevalia barakoa ya samawati. Amejizatiti katika shughuli zake za kutibu wagonjwa. Ameshika chupa na sindano na kupima dawa kwa kipimo kinachohitajika ili amshughulikie mteja.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke mrembo amevaa mavazi maalum ya kazi yake. Anamshughulikia mteja wake aliyeleta mtoto mchanga. Amekaa pembeni na ana nywele za kipilipili.

Daktari mwanaume, amejikita katika shughuli yake ya kutibu ugonjwa wa masikio, mteja wake aliyekaa tuli mbele yake kwa utulivu. Ameshika kifaa maalum cha kutibu mgonjwa huyo.

Vijiboksi vitatu vya dawa vimewekwa katika sehemu maalum, vina rangi nyeupe na manjano na maandishi ya rangi ya nyeusi na chupa moja imewekwa katikati ya vijiboksi hivi.

Chupa ya dawa ya glasi ina kifuniko cha rangi ya samawati, umewekwa katika sehemu fulani ya kuvutia. Mazingira ya usafi wa hali ya juu zaidi.

Wahudumu wa afya wamefika katika maskani ya mtu binafsi, wanamtibu mtoto mdogo aliyeletwa mbele yao, wanampa chanjo kwa kupitia mdomo.

Mhudumu wa afya mwanaume aliyevalia mavazi maalum ya kazi yake, anamshugulikia mteja wake aliyekaa kwenye kiti kibovu pembeni, anamdunga sindano begani na amekunja uso kuonyesha ukali wa sindano hiyo.

Chupa za dawa, zimewekwa katika sehemu maalumu. Kuna vijikaratasi vyenye maandishi yanayoelezwa jinsi ya kutumia dawa hizo, na wahusika maalum.

Chumba cha kuhudumia wagonjwa kimepangwa kwa ustadi. Kuna vitanda vilivyopangwa kwa laini vya kufurahisha. Wahudumu wa afya wanawashughulikia wagonjwa waliolazwa katika zahanati hilo.

Mwanaume ambaye ni mtanashati ni mhudumu wa afya aliyezamia kazi yake. Amevaa mavazi maalum ya kiafya barakoa ya samawati na glovu nyeupe. Anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa mbele yake.

Mhudumu wa afya wa kutibu matatizo ya meno amevalia mavazi maalum, amevaa kifaa cha kielektroniki na kumsaidia kuangalia ndani ya mdomo wa mtu. Amevaa maski ili kustahamili uvundo wa midomo za wagonjwa.

Chupa za dawa za kutibu magonjwa fulani zimepangwa katika maeneo maalum. Ni chupa nne za glasi na zina vifuniko ni vya samawati. Kando kuna kijiboksi cha dawa hizo.

Tanki la maji la kisasa limewekwa kwa ustadi. Wafanyakazi wanaofanya shughuli za maji wanamalizia kukagua uwekaji wa tanki hiyo katika sehemu hii. Nyuma yake kuna miti mingi inayo...

Chupa za dawa ya glasi zenye vifuniko vya samawati na majalada meupe na rangi ya samawati, zimeekwa katika sehemu flani, jiboxi imeekwa kando yao na mhuduma wa afya anachukuwa dawa katika chupa mojawazo.

Wahudumu wa afya hupambana na matatizo ya mabadiliko ya hali ya anga. Wamevalia mavazi maalum ya kazi. Wamejihami na vifaa vya kunyunyiza dawa ili kupambana na wadudu wanaosumbua wahusika.

Chupa ya dawa ya glasi ya kupendeza ina maandishi mengi kwa rangi nyeusi. Chupa yenyewe ina kifuniko ya rangi ya zambarau imewekwa katika sehemu maalum ya afya.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanaume, amevalia mavazi maalum ya kazi. Amevaa barakoa ya samawati, ni wa Afrika. Mhudumu mwenyewe, anamdunga mteja wake dawa kwa kutumia sindano kwenye bega lake.

Chupa ya dawa fulani maalum imeekwa katika sehemu maalum. Ina kifuniko cha samawati. Chupa yenyewe ni glasi na ina jalada la samawati na rangi nyeupe.

Wadudu wengi wamevalia sehemu fulani ya shamba. Wana rangi nyeupe na rangi ya udongo. Miti iliyopandwa kwa ustadi inafurahisha. Nyuma yao kuna mwanga mkali wa jua.

Wafanyakazi wa serikali wa huduma za afya wametembelea katika eneo fulani kuwasaidia wasichana kuwaletea vifaa vya kuwasaidia katika afya zao. Wamepanga foleni na mabango fulani yaliyoandikwa maneno yanayohusiana na vifaa hivyo.

Mhudumu wa afya na mgonjwa wa ngozi wako katika sehemu fulani. Mhudumu wa afya amevaa mavazi maalum ya kazi kushughulikia mgonjwa wake aliyeathirika vibaya sana.

Sehemu hii imekumbwa na janga la mafuriko. Watu wamevalia vidawa kutoka sehemu moja, hadi nyingine. Jumba ndogo linaonekana pembeni na migomba ya ndizi iliyoshamiri na mambo haya.

Mhudumu wa afya amekaa kwa utulivu katika maabara, anafanya majaribio ya kisayansi ya vitu fulani. Pembeni, kuna vifaa vya kielektroniki na vya mwangaza na sampuli anazozipima.

Chupa ya dawa za madini ya vitamini na chuma inapendeza imeundwa kwa plastiki na ina jalada la rangi la manjano na rangi zingine kama vile kijani kibichi na rangi ya zambarau.

Mtu aliyekaa chini na kutulia katika kiti chake cha plastiki ameshika chupa za dawa. Chupa zenyewe ni za rangi nyeusi. Mtu mwenyewe amevaa mavazi ya kazi. Pengine ni mhudumu wa afya.

Wahudumu wa afya ambao wamevaa mavazi maalum ya kazi. Wamevalia pia barakoa za rangi ya samawati. Wanamshughulikia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kifaa ya kielektroniki kuhudumia.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto mchanga aliyepakatwa mapajani pa mama yake. Mama yake na mhudumu amevalia barakoa za rangi samawati .Ni katika chumba cha afya.

Katika kituo cha afya muhudumu wa afya ambaye ni mwanamke amevaa mavazi maalum na barakoa samawati anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa mbele yake. Mgonjwa huyo ana tatizo la jino.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kazi na barakoa ya samawati , anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa pembeni. Mgonjwa mwenyewe anashugulikiwa tatizo la damu la jino.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi maalum, amevaa barakoa ya rangi ya bluu, anamshughulikia mgonjwa aliyekaa pembeni kwenye kiti maalum amemshika kichwa kuangalia tatizo linalomsumbua.

Chupa ya dawa inapendeza ina rangi. Ina maandishi kwa rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyekundu. Ina maandishi makubwa na madogo.

Umati wa watu, wanaume kwa wanawake wamevalia mavazi maalum za kazi. Wamejaa furaha nyingi. Mwanamke mmoja amesimama mbele yao anawaelezea jambo fulani kuhusiana na mradi wanaofanya.

Wanawake watatu waliovalia shati za rangi nyeupe, wanashughulikia mama mmoja mzee aliyekaa pembeni, anaangaliwa shida ya masikio, wanatumia kifaa maalum katika shughuli hiyo.

Chupa za glasi zilizopakiwa dawa za ugonjwa fulani zimewekwa katika meza. Kando yake kuna sindano ya kudungia dawa hizo. Barakoa ya rangi ya samawati imewekwa kando ya chupa hizo.

Mtu fulani aliyevalia mavazi haya, amejikinga mkoa wa kigubugubi na kuvalia hadi glovu. Vile vile anatumia mavazi katika mazingira hatari. Ameshika vibuyu vya manjano na kisamawati vile vile nukta ya taa sawa.

Wahudumu wa afya spesheli wa kupambana na masuala ya mabadiliko ya hali ya anga, wanapambana na janga la moto. Janga lenyewe, limesambaa. Ni moto mwingi ambao umevamia sehemu wanayopanda vyakula.

Kwenye kituo hiki cha afya, kuna mama aliyempakata mtoto mapajani. Muuguzi anamdunga mtoto huyo sindano majani. Mazingira ni safi. Kuna mikebe ya dawa kwenye upande wa nyuma na makaratasi yaliyo andikwa ukutani.

Mhudumu wa afya, aliye valia nguo maalum ya kijani kibichi anaonekana kumdunga mteja wake begani. Mteja amevaa nguo nyeupe na ametulia kitini. Kuna wateja ambao wamesimama na wengine wameketi wakisumbua huduma zake.

Chupa na boksi la dawa zimewekwa katika sehemu fulani, chupa ina kifuniko cheupe. Chupa yenyewe ni ya rangi nyeupe na ina rangi ya kimanjano ya maelezo ya dawa hiyo. Kiboksi pia ni cha rangi nyeupe na kina rangi ya manjano na maandishi.

Dawa za kiasili zimepakiwa kwenye chupa na mikebe tofauti tofauti. Chupa zina vifuniko vya kijani kibichi na rangi ya udongo. Zina majalada ya kizambarau na maandishi fulani yanayosomeka mtiki nguvu za kiume na chupa zinasomeka mkoko.

Katika kituo hiki cha dawa za kiasili panaonekana vitu vingi kama vile pembe, kitabu, chupa, vijikaratasi vilivyofungwa, chupa zingine na vitu vingine vingi. Mtu amekaa pembeni pengine yeye ndiye mhudumu wa tiba hizo.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke, amevaa mavazi maalum ya kazi. Amevaa barakoa. Anamdunga mwanaume sindano begani. Pembeni kuna kijisanduku kilichobeba vifaa vyake vya kazi.

Wahudumu wa afya spesheli wa kushughulikia mambo kuhusiana na meno anamuelezea mteja wake jambo fulani kuhusu meno. Amevalia nguo maalum ya rangi nyekundu na wamekaa katika afisi yake ya kazi.

Wanawake wawili waliovaa barakoa nyeupe na glovu nyeupe wamesimama kando ya gari kubwa jeupe. Ni katika mazingira masafi na ya kupendeza. Upande wa nyuma wanaonekana miti mingi iliyopandwa kwa ufasaha.

Hospitali ya Ahero imekumbwa na janga la mafuriko. Hospitali yenyewe ni kubwa na inapendeza. Imepakwa rangi nyeusi na ya samawati ukutani.

Wahudumu wa afya ambao ni wanawake, wamevalia mavazi yao maalum ya kazi. Mavazi yenyewe ni ya rangi ya samawati. Wamevalia barakoa za rangi tofauti tofauti. Mwanamke mzungu ambaye ni mhudumu wa afya, anamshughulikia mtoto aliyelazwa sehemu maalum. Mhudumu mwingine anamshughulikia mwanamke mjamzito.

Paketi za dawa za wanawake zimewekwa juu ya meza ya mbao. Zimepakiwa katika mapakiti ya samawati na rangi ya zambarau.

Kilinge cha mchawi kina vitu vingi vya kushangaza vya kutibu magonjwa tofauti tofauti. Nyumba za konokono, besheni, sahani na vitu vingine vya ajabu vinaonekana.

Kiboksi cha dawa ya tetewanga na magonjwa mengine ni cha rangi nyeupe. Kina mandishi mengi makubwa na madogo kwa rangi tofauti tofauti kama vile meusi na ya rangi ya samawati.

Jengo lililoporomoka pengine kwa mtetemeko wa ardhi, kumejaa watu tofautitofauti. Kuna watu waliovalia mavazi spesheli na wanaume walio kuja kushuhudia tukio hilo.

Huwa ya madini ambayo ni madini yanayotumika kwenye mwili wa binadamu. Inapendeza, ina kifuniko cha rangi nyekundu, chupa yenyewe ni ya rangi nyeupe, na ina rangi nyingine nyingi kama vile rangi ya bluu, na rangi ya kimanjano na imeandikwa maandishi katika rangi nyeusi.

Mzee mmoja amekaa chini. Amesongesha shati upande wa bega kupokea chanjo fulani katika maeneo fulani. Kuna watu wanaosubiri kupokea chanjo hiyo ambao ni wanawake na wanaume.

Katika maskani ya mtu binafsi kunaonekana miti ya kufurahisha. Miti mifupi na miti mirefu. Ardhi tambarare na ardhi iliyopandwa nyasi inavutia, choo kilichoundwa kwa simiti na kukorogwa na tofali pia kinapendeza.

Wafanyikazi wa afya wa kuzoa taka wamezamia kazi yao. Wanakusanya taka katika mazingira chafu na kuchoma ili yasije yakaambukiza watu maradhi.

Wanaume wawili wamesimama kando ya vyoo katika shule fulani. Vyoo vyenyewe vimeundwa kwa miundo ya kisasa. Kuna sehemu ya kuosha mikono iliyoandikwa maagizo ya kuwaelekeza wanafunzi sio ya kuosha mikono.

Mhudumu wa afya mwanamke mwenye asili ya dini ya kiisilamu, amevaa hijabu na mavazi maalumu ya kazi. Anamshughulikia mgonjwa ambaye ni mtoto mdogo aliyeletwa na mama yake. Mtoto mwenyewe analia kwa uchungu.

Barobaro aliyevaa vesti na long'i nyeupe anakimbia kufukuza nzige waliovamia shamba lake. Shamba lenyewe lina mimea mingi. Nzige waliovamia shamba lenyewe ni wengi. Wanamshinda kufukuza.

Chupa ndogo ya glasi ya dawa ya tatawanga, na magonjwa mengine, ina kifuniko cha kijani kibichi. Upande mwingine kuna chupa zingine kama hiyo ya dawa ya tatawanga. Upande mwingine kuna vidonge vya dawa vilivyopakiwa katika pakti maalum.

Wanafunzi wa shule fulani wanazingatia usafi wa hali ya juu na itikadhi za kiafya. Wamevalia barakoa za rangi ya kisamawati, wananawa mikono katika sehemu fulani iliyojengwa kwa ustadi. Sabuni za manjano zimewekwa upande wa juu kuwezesha kunawa mikono ikang'ara.

Kituo hiki cha afya kinapendeza. Kuna kijiboksi cha dawa kilichowekwa kwenye meza. Mteja amekaa pembeni, anadungwa sindano mabegani na mhudumu wa afya. Mteja mwenyewe ni mwanamke amevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Mkebe mweupe wa dawa ya kutibu maradhi ya Hernia , umewekwa kwenye sakafu nyekundu. Una jalada la kijani kibichi iliyoandikwa maelezo ya dawa hiyo.

Kibanda kikubwa kinachouza dawa za kiasili. Kina dawa nyingi na vitu vingi vya kiasili. Chupa zilizobeba dawa tofauti tofauti, kubwa na ndogo zimepangwa kwenye mazingira yenyewe katika kibanda chenyewe.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalumza kasi amevaa glovu nyeupe, anashika kifaa cha kielektroniki ya kushughulikia matatizo yake , mgonjwa amelaswa kwa skrini mahalum ametulia tuli ,amefungua mdomo wake akisaidiwa kutatua tatizo la meno

Mpiga ramli amekaa katika mazingira yake ya kazi. Ameshika mkia na amevalia mavazi maalum, shanga mikononi, na vitu vya kazi vipo mbele yake. Mkeka uliona vifaa vya kazi pia unaonekana.

Sehemu ya mapokeo katika hospitali ya meno pamekaa mwanamke wa kupendeza. Kuna vifaa vya kielektroniki mezani na saa ukutani.

Kilinge cha daktari wa dawa za kiasili kimejaa vitu vingi vya kushangaza. Kina ngoma, vibuyu, chupa na vitu vingine vingi anavyovitumia katika matibabu yake. Chupa zenyewe ni za rangi tofauti tofauti. Kuna chupa za rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Mzee mmoja ambaye ni daktari wa dawa za kiasili, amevalia nguo rasmi ya kazi. Anapakia dawa kwenye kijisanduku kuwapelekea wateja wake. Ana kofia ya kupendeza na mazingira ni katika nyumba ya mtu binafsi.

Dawa za aina tofautitofauti zimepakiwa vitofautitofauti. Kuna dawa zilizowekwa kwenye chupa za rangi tofauti kama vile chupa za kijani kibichi, nyeupe na rangi zingine. Kuna vidonge vya dawa tofautitofauti kama vile vidonge vya dawa vya kijani kibichi, samawati na rangi zingine, vimewekwa kando.

Mtoto mchanga aliyejaa huzuni mwingi amevaa shati lenye mistari mieusi na ya manjano. Anapokea chanjo kutoka kwa wahudumu wa afya. Anadungwa sindano ya dawa fulani begani. Ameshikwa na mhudumu mmoja na mwingine akimdunga sindano.

Mkono mmoja wa mtu mzima umeshika mkono wa mtoto mdogo kupaka hina inayoonyesha kuwa mtoto fulani amechanjwa kutokana na kuchanjwa dhidi ya ugonjwa fulani. Anapakwa hina kwenye kidole kimoja kidogo.

Mwanamke mrembo kupindukia ananawa mikono katika sehemu ya kuteka maji. Amevaa nguo ya rangi mbili, kijani kibichi na nyeupe. Amejifunga kitambaa cha rangi ya zambarau.

Chupa tatu za dawa zimewekwa katika sehemu fulani kuna chupa nyeupe ambayo ni ya madini ya calcium na chupa zingine mbili kwenye upande mwingine.

Mhudumu wa afya speshieli wa kutengeneza dawa amezamia kazi yake. Anapackia dawa katika vijiboksi vya rangi ya machungwa. Dawa zenyewe zimepackiwa kwenye chupa za kupendeza, chumba kinaonekana cha kuundwa kwa miundo ya kisasa.

Wataalamu wa afya waliovaa mavazi maalum ya kisamawati na barakoa za kisamawati, wanamhudumia mtoto mchanga, mtoto mwenyewe amelazwa katika sehemu maalum. Mhudumu anamdunga sindano.

Katika maeneo yaliyokumbwa na janga la ukame, pamekaa mwanamke mmoja aliyepakata mtoto wake mapajani. Mwanamke mwenyewe amevaa shanga kwenye sehemu mbali mbali za mwilini. Shanga zenyewe pia ni mbili. Mwanamke anamchanja mtoto huyu dhidi ya ugonjwa.

Ni chupa cha glasi chenye kifuniko cheupe na jalada jekundu. Maandishi ya rangi tofauti tofauti kwenye rangi ya kimanjano na nyeupe kina vidonge vya dawa.

Hospitali hii imeundwa kwa muundo wa kisasa , Kuna kiti cha wagonjwa ambapo mama amekaa , amempakata mtoto ambaye yuko tayari kupokea chanjo , mhudumu wa afya ameshika sindano tayari kumkabidhi mtoto chanjo mabegani.

Msichana mrembo mwenye nywele za jufra amejawa na furaha nyingi. Amekaa katiaka shemu fulani katika chumba cha kiafya. Nyuma yake kuna neti ya rangi nyeupe amempakata mtoto mdogo mchanga.

Daktari spesheli wa kutibu meno amevaa mavazi maalum. Kwa uso ana miwani ya kupendeza na yeye mwenyewe ni mrembo kupindukia. Anamtibu mgonjwa aliyelala katika sehemu maalum na amefungua mdomo kutibiwa tatizo jino.

Wanawake watatu ambao ni wahudumu wa afya wanaonekana kujaa furaha nyingi katika kazi yao, wameshika vijiboxi vya dawa fulani, wamevalia mavazi maalum ya kazi na wanatembea katika sehemu ya ardhi tambarare, pengine wanaelekea kwa boma la mtu kugawa dawa hizo.

Mwanamke aliyevaa barakoa anamwekea sabuni mtoto aliyesimama kando ya tenki la toto. Mtoto mwenyewe amevaa barakoa ya kijani kibichi, amsimama kwa makini kupokea sabuni hiyo katika mazingira safi.

Wake wengi waliovaa shanga kwenye shingo zao, wamevaa mavazi maalum ya kimaasai. Wamebeba mitungi vichwani kutoka kuteka maji sehemu fulani. Upande wa nyuma ni ardhi tambarare na miti mifupi mifupi inaonekana.

Mhudumu wa afya anayefanya kazi ya kuuza dawa anashika dawa za aina fulani zilizopangwa sehemu ya juu kumuuliza mnunuzi kama ni hiyo anayohitaji. Mhudumu mwenyewe anaonekana kuwa na furaha nyingi. Picha inaonekana ukutani yenye maelezo fulani kuhusu viungo vya mwili.

Chupa ndogo ya rangi ya kijani kibichi, imewekwa kwenye sehemu fulani. Ina jalada jeupe, lililoandikwa maelezo ya vitu vilivyo kwenye chupa hiyo. Chupa ina vidonge vya dawa ya madini ya chuma.

Vodonge vya dawa ya kiafya ya brufeni vimepakia kwenye paketi maalum, vidonge vyenyewe vinaonekana kuwa vya kijani kibichi, paketi yenyewe ni safi, na imezingatia kanuni za kiafya.

Mwanamke mwenye umri wa makamo aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi. Anaonekana kumhudumia mtoto wake pengine kumvalisha vazi fulani kwenye maskani maalum hospitalini. Amefungwa vitu kadhaa mikononi.

Mazingira haya ya hospitali yanapendeza kwa usafi wa hali ya juu na mitambo ya kidijitali. Mwanamke amesimama nje ya mtambo fulani ndani ya chumba hiki kuangalia mtoto mchanga. Mwanamke mwenyewe anaonekana kuwa na huzuni mwingi.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi maalum ya kiafya wamesimama karibu na vituo vya kuosha mikono. Polisi mmoja amesimama upande wa nyuma akitazama kitu fulani. Pengine wamekuja kufunza watu jinsi ya kuosha mikono na umuhimu wake.

Mwanaume aliyevaa suti ya samawati, saa ya dhahabu na viatu vyeusi, ameshika vifaa maalum cha kikazi cha kiafya. Anawaonyesha watu fulani jinsi kifaa hicho kinavyofanya kazi.

Mazingira haya ni ya daktari wa dawa za kiasili. Kuna bango lililoandikwa maandishi kwa rangi nyekundu. Kuna dawa upande mwingine zilizokatwa na kupangwa kwa ustadi. Chupa pia zinaonekana.

Mwanamke mrefu aliyevaa hijabu kichwani na vazi refu amesimama kwenye sehemu fulani ya kuteka maji. Vibuyu vingi vya kuteka maji vimepangwa kwenye foleni. Watoto wawili wanaonekana kufanya shughuli ya utekaji maji. Ni katika sehemu iliyokumbwa na janga la ukame.

Hii ni hatari kwa usalama na afya ya binadamu, ni sehemu ambayo imekumbwa na janga la mafuriko. Miti na mimea imekauka, kibuyu kimeonekana kuwa nje ya kijumba kidogo kilichoezekwa kwa nyasi na shuka.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kazi anamhudumia mtoto mchanga aliyepakatwa mapajani pa mama yake. Watu wengine wamesimama wakishuhudia kazi hiyo.

Wanawake wawili, waliovaa mavazi maalum ya kazi, ni wahudumu wa afya, wanaofanya utafiti wa kitu fulani kwenye maabara ya kiafya.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi rasmi ya kazi, anamhudumia mtoto mchanga wa kupendeza, aliyepakatwa mapajani na mama yake. Mama yake ni mrembo kupindukia. Mtoto anapewa dawa kupitia mdomo.

Mhudumu wa afya anapambana na kazi ya nchi. Amevalia mavazi maalum ya kazi. Amevaa maski ya glasi na glovu za samawati. Ameshika mashine yake ya kupuliza gesi kupambana na tatizo fulani la kiafya, pengine ni wadudu ama kitu ingine.

Sehemu hii imekumbwa na janga la mafuriko. Ina magari mengi ya kupendeza. Magari yenyewe ni ya rangi tofauti tofauti kama vile meupe, meusi, mekundu na magari ya rangi ya kijani kibichi. Majengo yanaonekana upande mwingine marefu.

Mpiga ramli ambaye ni daktari wa mitishamba, anaonekana kuwa makini. Kwenye kazi zake. Amevalia mavazi maalum. Amevalia kofia ya rangi nyekundu na imefungwa manyoya ya ndege fulani. Kwenye shingo, kuna vifaa fulani ambavyo amejifunga vya kikazi. Amchuchumaa pengine kwa hudumia mtoto fulani.

Katika chumba cha watoto wachanga cha hospitali, kuna wauguzi wawili ambao ni wanawake wamevaa mavazi maalum ya kazi yao. Watoto wachanga wamelazwa kwenye vitanda spesheli. Ni katika mazingira yaliyo na vifaa vya kielektroniki vya kusaidia watoto wachanga.

Sehemu hii imekumbwa na janga la mafuriko. Watu wawili wanatembea katika maji yaliyosimama. Mazingira haya ni hatari kwa maisha ya binadamu .Upande mwingine kunaonekana nyumba za mabati na ua iliyoundwa kwa vijiti na vitu.

Chupa hii ni nyeusi na ni ya plastiki ina kifuniko jeupe ina jalada ya rangi ya samawati na picha ya rangi ya kijani kipiji imeandikwa mandishi kwa rangi nyekundu, nyeupe na manjano Maandishi yenyewe yanaeleza jinsi ya kutumia dawa hiyo.

Kiti cha matibabu kina vitu vingi vya kielektroniki na vitu vingine vya kurahisisha kazi. Madaktari wawili wa meno wanamshughulikia mgonjwa aliyelala katikati yao. Wanamtibu meno.

Paketi za dawa ya ngozi zimepangwa kwa ustadi ,zina rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyekundu ,kijani kibichi, zambarau ,samawati na rangi zingine .Paketi zenyewe zimeandikwa maandishi yanayoambatana na dawa hiyo .

Sehemu hii imekumbwa na janga la mafuriko. Maji mengi ambayo ni chafu yamefurika sehemu moja. Watu wanapambana kuvuka upande mwingine wakitumia pikipiki. Wanasafirisha vitu fulani kwenye vibuyu. Mmoja anasukuma pikipiki kwa upande wa nyuma.

Chupa ya dawa nyeupe iliyofunguliwa. Inaonekana kuwa na dawa za kimanjano. Chupa yenyewe ina maandishi mengi yenye rangi tofauti tofauti, katika jalada lililofunga chupa hiyo.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa kwenye shughuli fulani ya kiafya, mwanamke fulani ambaye amefunikwa leso na kufunuliwa upande wa tumbo, pengine ana ugonjwa wa utapia mlo.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kazi, amejawa furaha nyingi. Anamwelezea mteja wake jambo fulani. Mteja wake ni mwanamke ambaye amekaa upande maalum. Chumba chao kina vifaa vya kielektroniki.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto mdogo aliyepakatwa na mama yake. Ni katika mazingira ya kiafya. Watu wengi wamekuja kupata matibabu katika kituo hicho. Mtoto mwenyewe ni mdogo. Amesuka nywele kwa mtindo wa kufanana na mama yake.

Mtafiti wa kiafya, amezamia utafiti katika maabara. Vifaa tofauti tofauti vya kufanya kazi yake vipo mezani. Chupa na vifaa vingine vya kielektroniki vinaonekana vikiwa hapo mbele. Mhudumu mwenyewe amevaa mavazi maalum ya kazi yake.

Wahudumu wawili wa afya, wanamshughulikia mgonjwa aliye na shida. Amelazwa katika sehemu maalum katikati yao. Wahudumu wenyewe wamevalia barakoa ya kisamawati. Wamevaa mavazi maalum ya kazi ya samawati na mwingine amevalia vazi jeupe.

Mhudumu wa afya anaonekana akimhudumia mgonjwa. Amevaa mavazi ya bluu na glovu nyeupe. anarekodi kitu fulani kwenye faili yake, kwenye meza, kuna vitu vingi. Vya kielektroniki na vya kawaida.

Chumba cha afya kimepangwa na kupangika. Kina mgonjwa aliyekaa kitandani anapokea vitu alivyoletewa na aliyekua waziri mkuu wa afya nchini kenya, ambaye ni daktari Nakhumicha. Anamkabidhi vitu alivyomletea kwa matibabu yake.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto mchanga, aliyelazwa kati kati yake na mama yake. Mama yake ni wa asili ya dini ya kiislamu. Amevalia hijabu na kwa upande mwingine kunaonekana vifaa vya kutumia katika matibabu haya.

Sehemu hii imekumbwa na janga la kiangazi. Mzoga wa ng'ombe, umelala hoi bin tiki, katika mazingira ambayo mimea ni adimu. Mti mmoja unaoneka kwa umbali. Watu wawili waliovaa mavazi yanayoambatana na dini ya Kiislamu wanatembea kuelekea upande mwingine kuondokea mzoga huo.

Wahudumu wa afya wanaofanya kazi ya upasuaji wamevaa mavazi maalum. Wamevaa barakoa za kisamawati na wamejumuika katika chumba maalum cha upasuaji. Nyuma yao kunaonekana vifaa vya kielektroniki vya kusaidiana katika kazi hiyo.

Mhudumu wa afya wa kupambana na maswala ya mabadiliko ya anga, amevaa mavazi maalum ya kazi yake. Amejihami na kifaa maalum cha kupiga dawa katika mimea kupambana na wadudu.

Mwanamke, amamhudumia mtoto mchanga katika sehemu fulani maalum ya kiafya. Mwanamke mwenyewe amevaa miwani na anaonekana kuwa makini katika kazi yake.

Maalum ya kubeba sampuli ya mkojo wa mgonjwa, imewekwa sehemu fulani. Ina sampuli ya mkojo ya mgonjwa fulani. Chupa yenyewe ina kifuniko jekundu. Vidonge vya dawa vya rangi nyekundu viko kati, viko karibu na chupa yenyewe.

Madaktari wawili wa upasuaji wanaonekana kuwa makini kwenye kazi yao. Wamevalia mavazi maalum barakoa nyeupe. Mmoja amevaa miwani na mwingine anamchunguza mgonjwa ambaye ni mtoto mdogo kwa umakini.

Ardhi tambarare iliyokauka inaashiria sehemu iliyokumbwa na ukame. Kuna watu walio katika shughuli ya kuteka maji. Mwanamke anayeangaziwa amebeba mtoto upande wa tumbo na mtungi wa maji wa kimanjano kwenye mgongo wake. Kina mama wengine na watu wengine wanaonekana kufanya shughuli hio.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi yanayoambatana na kazi yao. Wanaonekana kuzamia kazi zao kwa umakini. Wateja wamekaa upande mwingine wakisubiria huduma zao.

Kibuyu cheupe cha dawa kimefunikwa kwa kifuniko chekundu. Kimewekwa jalada jeupe lililoandikwa jina la dawa hiyo na maandishi mengine jinsi ya kutumia dawa hiyo.

Daktari spesheli wa wanyama, amevalia mavazi maalum ya kazi yake. Anamhudumia ng'ombe aliyesimama na kutulia katika zizi lake. Ng'ombe wengine wamesimama nyuma wakingojea kuhudumiwa. Mhudumu mmoja aliyevaa glovu za kisamawati amemsaidia kushika ng'ombe huyo.

Watoto wawili wasichana wananawa mikono katika sehemu maalum. Nyuma yao kuna jengo ambalo limejengwa kwa muundo wa kisasa. Wananawa mikono katika kituo cha kunawa mikono kwenye tenki ya rangi nyekundu.

Mhudumu spesheli wa kuhamasisha na kufundisha maswala ya kiafya, ametembelea darasa la wanafunzi. Anawafunza maswala ya kiafya. Amewagawia vitabu vinavyoambatana na kile anachokizungumzia.

Mkebe mdogo wa dawa umewekwa kwenye sakafu nyekundu. Mkebe wenyewe ni wa rangi nyeupe. Una jalada la rangi ya kijani kibichi. Maandishi ya rangi tofauti tofauti yanayosomeka pia yanaonekana.

Chupa ya dawa na kijiboksi cha dawa hiyo, imewekwa katika sehemu fulani. Chupa ya dawa, ina dawa ya rangi ya manjano. Kijiboksi cha dawa yenyewe, ina rangi mbili, rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi, boksi chenyewe kina maandishi mengi yanayo ambatana na dawa hiyo.

Chupa ya dawa, boksi na sindano za kudungia dawa hiyo zimewekwa mahali maalum. Boksi lina rangi tofauti tofauti kama vile manjano, samawati, nyeupe na rangi zingine. Lina maneno mengi yanayoambatana na dawa hiyo.

Mwanamke wa umri wa wastani amempakata mtoto mchanga. Amekaa katika chumba cha kiafya. Kuna vifaa vya kielektroniki upande wa juu vinavyomsaidia katika matibabu yake.

Mtu mmoja ameshika chupa nyeupe ya dawa yenye jalada la rangi ya machungwa. Anachukua tembe ya dawa kwa mkono mwingine. Tembe yenyewe ni ya rangi ya machungwa.

Chupa nyeupe ya dawa imewekwa katika sehemu maalum, ina jalada la rangi ya kijani kibichi iliyochapishwa maelezo ya dawa hiyo kwa herufi kubwa na ndogo.

Chupa mingi za glasi zimewekwa mahali maalum. Zina dawa iliyopakiwa, dawa ya unga. Chupa zenyewe zinapendeza. Zina vifuniko vya mabati.

Mazingira ni ya hospitalini ambapo mgonjwa ambaye ana tatizo la jino ametulia tuli kwenye kiti chake maalum, mhudumu wa afya, mwenye asili ya kihindi amevalia barakoa na miwani na glavu za samawati, anamhudumia mgonjwa huyo, kuna vifaa mbalimbali vya hospitalini ambavyo ni vya kieletroniki na vingine vimo ndani ya hospitali hii.

Hema kubwa limejengwa. Ni hema la kiafya. Lina vitanda vingi vilivyopangwa kwa ustadi. Vitanda vingine vimelazwa wagonjwa na vitanda vingine havina wagonjwa. Wahudumu wa afya wanatembea kuwahudumia wagonjwa waliolala kwa hii tenti .

Boksi nne za dawa zimewekwa katika sehemu fulani. Boksi zenyewe ni za rangi nyeupe. Zina maandishi mengi kwa rangi ya samawati na maelezo kuhusu dawa hizo.

Madaktari watatu wa upasuaji wanaonekana kuwa makini katika kazi yao. Wamevalia mavazi ya kufanya kazi hiyo. Wanamhudumia mgonjwa ambaye amefunikwa gubigubi. Wamevaa vibarakoa vya rangi ya kisamawati.

Kibuyu cha plastiki cha lita tano ni cha dawa. Kina kifuniko cha rangi nyekundu. Kimebandikwa karatasi la rangi nyeupe, ambalo lina maandishi ya samawati na meusi. Maandishi hayo ni maelezo kuhusu dawa hiyo.

Dawa tofauti tofauti zinaonekana kupakiwa vitofauti. Kuna dawa zenye zilmewekwa kwenye chupa ya kinyekundu na kuna dawa zilizowekwa kwenye vijiboksi vya rangi ya nyeupe na kisamawati. Vidonge vya dawa ya vijiboksi vya kisamawati na nyeupe, vimewekwa kando kwenye kijipaketi na ni vya rangi nyeupe.

Wahudumu wa afya wanashiriki maandamno. Wamechuchumaa na kuinua mikono juu. Wamevaa mavazi tofauti tofauti kama mavazi ya kinjano, nyeupe na mavazi ya rangi zingine. Wamevaa barakoa za kisamawati. Nyuma yao kuna jengo dogo la nyumba fulani.

Wahudumu wa afya, wa chama fulani cha kiafya, wamejumuika katika sehemu fulani. Pengine, walikuwa wanapewa vifaa vya kielektroniki vya kuwasaidia katika shughuli yao. Wamevaa mavazi ya rangi ya kupendeza ya kisamawati na shati za kijani kibichi. Nyuma yao, kuna jengo kubwa la neti.

Sehemu hii, ambayo ni hatari kwa usalama wa kiafya, imekumbwa na janga la mafuriko. Watoto wanatembea na kuchezea maji yaliyosimama, upande mwingine, nyumba zilizojengwa kwa ustadi zinapendeza, mbuzi, pia, wanaonekana.

Ya vidonge vya dawa imewekwa kwenye meza. Chupa yenyewe, imefunguliwa. Vidonge vya dawa ni vikubwa na ni vya rangi nyekundu. Vinatandazwa.

Maafisa wa afya wa kupambana na maswala ya kubadilika kwa hali ya anga, wanakusanya taka katika barabara yenye taka nyingi. Upande mwingine kunaonekana nyumba kubwa za mabati. Mimea imemea kando ya nyumba hiyo.

Katika eneo lililokumbwa na janga la mafuriko, ilimeja maji mengi, kwenye upande wa lango kuu, wanawake wawili wanachota maji kwa kutumia sufuria na besheni, wanawake wenyewe ni wa umri wa mahakama, wanachota maji na kuyamwaga nnje, kuyapunguza ili yasingie majumbani.

Chupa za glasi zilizobeba chanjo ya dawa fulani zimepakiwa. Sindano inaonekana pembeni na viboksi ambavyo vimebeba dawa zingine viko pembeni. Vimeandikwa maelezo fulani na chanjo iliyomo katika vijiboksi hivi.

Vijichupa vya dawa viwili vimewekwa sehemu fulani. Vina vifuniko vya kisamawati. Chupa zenyewe ni za glasi. Kuna maelezo yanayoambatana na dawa hiyo katika kijikaratasi kilichowekwa kando na chupa hizo.

Wahudumu wawili wa afya wamevalia mavazi maalum. Ni madaktari wa meno. Wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa katika kiti maalum katikati yao. Mwangaza unamulika mgonjwa huyo mdomoni huku madaktari wakimshughulikia.

Ya dawa maalum ni ya glasi. Ina rangi tofauti tofauti kama nyeupe, samawati na kijani kibichi. Upande wa nyuma kuna kiboksi kikubwa cha rangi ya samawati na rangi nyingine.

Chupa ya dawa ya virusi fulani imetengenezwa kwa glasi. Mhudumu ameshikilia dawa hiyo na sindano maalum ya kudungia mgonjwa. Mhudumu mwenyewe amevaa glovu ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya amevaa mavazi maalum ya kazi yake na chepeo cheupe anapima dawa kumhudumia mtoto mchanga aliyepakachwa na mamake.

Hii imekumbwa na janga la kiangazi. Mimea ni nadra katika sehemu hii, mti mmoja unaonekana na umekauka. Nyasi zinazoonekana zimenyauka na kukauka kiasi cha kubadili rangi na kufanana na mchanga. Juu kunaonekana wingu la tumaini la mvua.

Kiboksi cha dawa, kimewekwa katika sehemu maalum. Kina maandishi mengi kwa rangi ya samawati. Kiboksi chenyewe, ni cha rangi nyeupe, na kumechorwa duara la samawati na upande mwingine rangi nyeupe.

Mkono wa mtu aliyefunga pingu za maisha unaonekana kushika chupa mbili za dawa. Anavuta dawa kutoka kwenye chupa hizo akitumia sindano, pengine anataka kumhudumia mgonjwa katika eneo hili.

Mhudumu wa afya anayepambana na mabadiliko ya hali ya anga, amevalia mavazi maalum ya kazi. Ameshika kifaa cha kielektroniki kinachonyunyiza dawa, kupambana na mabadiliko ya hali ya anga.

Kiboksi vitatu vyeupe vya dawa ya Zithroni-250, vina maelezo yaliyoandi kwa rangi ya chungwa na rangi nyeusi. Kuna dawa zilizopakiwa kwenye paketi za dawa ya rangi za chungwa pembeni.

Kilinge cha mpigaramli, kina na vitu vingi vya kumsaidia katika kazi yake. Kuna chungu kilichowekwa chupa na vifaa vingine vya kazi. Upande mwingine kuna giza jingi, pengine limeficha vitu vingine vya kazi.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanaume amevaa mavazi ya samawati. Ameshika sindano kumhudumia mtoto mchnga aliyepakatwa mapajani na mama yake. Watu wengi wanashuhudia tukio hili.

Katika eneo hili inaoonekana kukumbwa na janga la mafuriko, panaonekana gari ambalo limeanguka. Watu wanatembea majini huku wakitazama gari hilo, ni gari ambayo...

Mwanaume aliyelea mtoto mchanga na mwanamke wanaonekana kuwa watulivu, pengine ni baada ya mwanamke huyu kujikopoa mtoto salama wa salmini.

Chanjo ya magonjwa ya Tetewanga na magonjwa mengine inaonekana kuwekwa kwenye meza jeupe. Pembeni kuna shindano na chanjo yenyewe ni ya mililita ishirini na...

Mgonjwa huyu aliathirika na magonjwa ya ngozi amekaa katika sehemu fulani. Pembeni kuna miguu ya inayokadiriwa kuwa ya mtoto mchanga na mgonjwa mwenyewe anaonekana kutulia.